chumba maalumu kwa ajili yamatibabu ya meno, mgonjwa amelazwa kitandai huku madakitari wawili waliovaa barakoa, mmoja anamulika kinyani na mwingine aningiza vifaa viwili akiendelea kuchunguza, ili kugundua tatizo lake

Chumba maalumu kwa ajili ya matibabu ya meno, mgonjwa amelala kitandani huku mhudumu wa afya ameingiza kifaa maalumu ndani ya kinywa chake akikaguwa ilikuweza kugundua tatibabu ya tatizo lake.

Chumba maalumu kwaajili ya matibabu ya wagonjwa wa meno, Mgonjwa amelazwa kitandani huku daktari mwenye vifaa viwili vya chuma, ameviingiza ndani ya kinywa chake akikagua ili aweza kugundua tatizo lake.

Mama akiwa na binti yake huku wamevalia mavazi sare anamfundisha namna bora na sahihi ya kusafisha kinywa chake ili kujikinga na kuepuka magonjwa mbalimbali ya meno.

Mjasiriamali mdogo akishusha chupa za maji na soda aina ya plastiki, baada ya kutoka kuziokota mitaani na eneo la jalalani ili kwenda kuziuza kwa wafanyabiashara viwandani kuchakatwa na kurudi zikiwa mpya.

Chumba maalumu kwa ajili ya matibabu ya meno, mgonjwa ameketi kwenye kiti huku ameachama kinywa chake, daktari ameingiza vifaa viwili ndani yake, akichunguza ili kuweza kugundua tatizo lake.

Mwanaume muhudumu wa afya amesimama imara huku amevalia mavazi yake ya kazi mikono yake ameweka nyuma huku akitabasamu kuifurahia siku yake ambayo imekuwa na mafanikio makubwa.

Mwanaume daktari amevalia mavazi yake Ya kazi huku akiendelea kumchunguza mtoto Aliye kaa kwenye kitanda na mama yake Ili kugundua changamoto na tatizo anayoipitia kabla ya kumpatia matibabu

Madaktari wanawake kwa wanaume, wakiwa wamevalia mavazi yao ya kazi pamoja na barakoa, wameingia kwenye chumba cha kujipumzisha, baada ya upasuaji uliochukua muda mrefu lakini umefanikiwa.

Mwanaume daktari akiwa ofisini mwake, anatabasabu huku mezani kukiwa kuna kompyuta mpakato, na nyuma yake kumesheheni vitabu tofautitofauti anavyovitumia kumuongezea maarifa.

Ndani ya chumba cha afya ya akili, daktari ameketi na kalamu na daftari lake akisikiliza maelekezo kwa kina na umakini uku anaandika ambayo mgonjwa anaendelea kuzungumza ili ajuwe namna ya kumsaidia.

Chumba cha daktari wa watoto akiwa amevalia barakoa, huku anamchunguza kwa makini mtoto aliyemlaza kitandani ili kugundua tatizo lake na kujua namna bora na sahihi ya kumpatia huduma.

Wananchi mbalimbali wamejitokeza katika zoezi la kupatiwa chanjo, inayowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali, mhudumu wa afya akiwa ameshika sindano kwajili ya kumchoma mwanaume huyu.

Wanafunzi wa shule ya chekechea, wamepanga mstari huku wamevalia sare zao, mbele amesimama muhudumu wa afya akiwapa matone ndani ya vinywa vyao inayosaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali.

Mama aliye na mtoto ameketi kwenye kiti huku amemshikilia vizuri, wakati mhudumu wa afya akiendelea kumchoma sindano, inayomsaidia kumkinga na magonjwa mbalimbali hasa yale yanayoambukiza.

Dawa za kiasili zikiwa zinatengenezwa kwa kutumia vitu mbalimbali kama vile nanasi na ndizi mbivu, maalumu kwa ajili ya watumiaji hasa wa vijijini ambao huduma za hospitali zipo mbali na maeneo yao.

Dawa mbalimbali za asii zimewekwa kwenye vyombo tofauti tofauti, tayari kwa ajili ya wagonjwa hasa wale wanaoishi maeneo yale ya vijijini ambao wapo mbali na hospitali.

Kifungashio aina ya chupa ambacho maelekezo yanaashiria ndani ipo dawa ya asili, inayotumika kukinga na kuwaponya wagonjwa mbalimbali, hasa wale wa vijijini wasiopata muda wa kwenda hospitalini.

Majani ya moja ya mmea uliopandwa kando ya nyumba, ambayo hutumika kutengenezea dawa ya kiasili, na baadaye kuuziwa wagonjwa tofauti tofauti hasa walioko maeneo ya mbali na huduma za hospitali.